Duka ambalo limepakwa rangi na likaandikwa kuwa M-PESA, limepakwa rangi ya kijani. Kuna bidhaa mingi ambazo zinauzwa huku ndani kama vile ndizi. Kuna watu wanunuzi wanakuja kununua bidhaa hizi.

Sokoni ambapo bidhaa mingi sana kama vile nyanya na matunda zinauzwa. Kuna muuzaji hapa ambaye ameketi chini huku akingoja wateja wakuje wanunue bidhaa hizi kwa sababu matunda ni vizuri sana kwa afya na miili zetu.

Pesa ambazo ni shilingi ishirini, na tena kuna shilingi kumi watu wanakuja kufanya pesa ili waweze kununua vitu za maana kama vile chakula na ata nguo za watoto wao.

Dukani ambapo watu wanakuja kununua maziwa, mtu anakuja kuleta maziwa yake ili aweze kuuzia wale wale watu ambao hawana maziwa kwa nyumbani wao wakuje wachukulie watoto wao.

Sokoni ambapo bidhaa mingi sana kama vile: matunda, nyanya na vitu vingine vinauzwa. Kuna wamama ambao wameketi chini, wanangoja wanunuzi wakuje wanunue bidhaa zao ili waweze kupata pesa na waendeleze biashara yao.

Duka kubwa ambapo bidhaa mingi zinauzwa kama vile dawa na ata soda. Kuna tena imeandikwa M-PESA, hii inamaana kwamba mtu anaweza kuenda ili aweze kutoa pesa zake kutoka kwenye simu ama aweke pesa zake ndani ya simu.

Watu wawili hapa ambao wameketi huku mkono mmoja unampatia mkono mwingine kifunguo cha gari. Hii ina maana kwamba kuna mtu ambaye amekuja kununua gari lake hapa na anapewa kifunguo anachoenda kufungua gari lake ili aweze kutumia kufanya biashara yake.

Duka la mfanyi biashara ambazo wanauza bidhaa nyingi kama vile soda, mkate na hata imeandikwa Mpesa. Hii ina maana kwamba wanaeza uza hata simu ambayo ni mpya, mtu ambaye hana simu anaweza kukuja kununua mahali hapa.

Sokoni ambapo watu ni wengi kuna bidhaa mingi za kuuza. Wanunuzi wanakuja kuchagua bidhaa hizi ili waweze kupeleka nyumbani. Huku wauzaji wanauza kwa ishara ya kupata pesa zao na kuendeleza biashara.

Duka ambalo linauzwa maziwa. Kuna maziwa aina mingi ambazo zinauzwa hapa. Watu wanakuja kununa ili waweze kupelekea watoto wao nyumbani na tena inatumika kupika chai.

Sokoni ambako bidhaa mingi zinauzwa kama vile mahindi, nyanya, ndizi na viazi, wanunuzi wanakuja ili kununua bidhaa zao, huku wauzaji wako na nia ya kupata pesa ili waweze kutumia.

Duka ambapo bidhaa mingi zinauzwa kama vile matunda na ata duka hili tena ni M-PESA. Mtu anaweza kueda kutoa pesa kwenye simu yake ama kueda kutuma pesa kupitia kwa duka hili.

Mahali ambapo watu wanakuja kuchota maziwa iwapo ukona njaa unakuja kutega maziwa unachokitaka na ukunywe. Kuna mtu mmoja ambaye anamwaga maziwa yake kwenye glasi ili aweze kukunywa na ataweza kupata nguvu.

Duka ambazo watu wanatumia kuuza maziwa huku wengine wakikuja kununua maziwa hapa kwa sababu limeandikwa Mount Kenya Milk . Hii inamaanisha kuwa ni maziwa pekee zinazouzwa kwa mahala hapa.

Watu wengi ambao wako kwenye sokoni uku wengine wanauza nguo. Wanunuzi wanakuja kuchangua zile ambazo zinawapendeza uku wauzaji wanauza kwa nia ya kupata pesa zao.

Sokoni ambapo nyanya mingi zinauzwa hapa. Kuna mtu ambaye anapanga huku akifanya hesabu ya nyanya zake ili aweze kupata pesa baada ya kuuza nyanya hizi kwa sababu wauzaji wanauza huku wanunuzi wanakuja kununua.

Duka kubwa ambalo ni dawa mingi zinauzwa kupitia na huku mlango imeandikwa mpesa, hii inamanisha kwamba mtu anaweza enda kutoa pesa zake kwenye simu, ama auze kuingiza pesa zake kwenye simu.

Duka ambalo mtu anakuja kuuza maziwa, watu wanakuja kuuza maziwa hapa, huku watu ambao hawana maziwa kwao wanakuja kununua ili waweze kuwapelekea watoto wao nyumbani Kwa sababu maziwa yanahifadhi mwili nakupa mwili tena afya njema.

Sokoni ambapo bidhaa mingi sana zinauzwa kama vile ndizi tena kuna maembe kuna wamama apa ambao wanauza bidhaa hizi kwa nia ya kupata pesa zao wangoja wanunuzi ili wakuje wanunue.

Sokoni ambapo bidhaa mingi Sana kama vile matunda na vitu kama vile viazi vitamu vinauzwa .Mkulima analeta bidhaa izi ili aweze kuuzia wale watu ambao wanakuja kununua .

Duka ambalo kuna bidhaa mingi sana vya kuuza. Kunaonekana kwamba kuna maji na pia vitu vingine. Imeandikwa M-PESA, hii ina maana kwamba mtu anaweza kutuma pesa iende mahali pengine kupitia kwa duka hii ama aweze kutoa pesa zake kutoka kwenye simu.

Pesa mingi ambazo zimepangwa zinaonekana kama ni noti elfu moja, watu wanatumia pesa hizi ili waweze kulipia karo za watoto wao wa shule ama wanatumia ili waweze kununua chakula.

Duka ambalo watu wanatumia kuuza maziwa huku watu wanakuja kwa kijana huyu amesimama kwa mlango . Anagoja wateja wakuje kununua maziwa hili aweze kupata pesa kwa sababu wakulima wanaleta maziwa hapa kwa nia ya kupata pesa .

Gari ambalo ni jipya sana inamuonekano kwamba gari hili ni la kitambo sana baada ya watu kutafuta na kufanya utafiti ili waweze kutumia kusafiri kwenda mahali moja hadi kwingine.

Sokoni ambako bidhaa nyingi zinauzwa kama vile kitunguu, nyanya viazi na hata kuna nguo hapa, watu wanafanya biashara ili qaweze kupata pesa za kutumia kunua chakula cha watoto wao, na hata pia kulipa karo ya shule.

Dukani ambako bidhaa nyingi zinauzwa kama vile maji, soda na hata mkate, mnunuzi anakuja kununua akiwa na njaa anakuja kuchagua chakula ambacho ama akipenda huku muuzaji anauza kwa nia ya kupata faida na pesa zake.

Sokoni ambapo bidhaa mingi sana zinauzwa kama vile ndizi, vitunguu na tena vianzi vitamu muuzaji anauzia wanunuzi ili wapeleke nyumbani kwao waongeze ladha kwa chakula chao huku wanaendeleza tena biashara yao.

Mama huyu ambaye amesimama katikati ya vitunguu hivi ambavyo vimeletwa na tena ni mingi uku watu wengine wakitoa vitunguu hizi ambazo zimefunikwa. Wanatoa kwenye lori ili zipelekwe sokoni vikaende vikauzwe.

Toroli kubwa ambazo zinatumiwa kusanya mayai, ili zipelekwe kwenye sokoni kwenda kuuzwa, naona zile zimepangwa kwa chini ambazo ziko na mayai, huku ambazo hazina mayai ziko upande wa juu.

Mwanabiashara ambaye anauza viatu vyake. Viatu ambazo amezipanga kwa laini. Zinaonekana tena ni safi. Mwanabiashara huyu anadumisha usafi kwa kila wakati.

Duka kubwa ambalo bidhaa mingi zinauzwa kama vile mkate. Kunaonekana kwamba kuna watu ambao wameingia duka hili labda wengine wanaingia kutoa pesa zao kwenye simu ama wengine wanaingia kutuma pesa zao kutoka kwa simu.

Magari mingi ambazo zimepangwa hapa, vingine vikiwa rangi nyeusi, zingine tena ni rangi nyeupe. Vinaonekana kwamba ni vipya sana kwa sababu watu wanakuja kuchagua ambazo zimewapendeza ili waweze kununua.

Bidhaa mingi ambazo ziko hapa kama vile mboga na ata nyanya. Muuzaji analeta bidhaa hizi ili wanunuzi wakuje wanunue waweze kupata pesa za kuongeza biashara yao.

Magari mingi ambazo zimepangwa hapa hasa mingi ni nyeusi. Hii ina maana kwamba magari hizi zinauzwa. Watu wanatafuta pesa kwa kuuza magari huku wengine wakija wanunue ili watumie kuabiri wanapoenda kazi zao.

Duka kubwa ambalo bidhaa mingi zinauzwa sana kama vile maji, soda na mkate. Kuna watu ambao wameketi chini uku wanaonekana kwamba ni wafanyibiashara, wanagonja wanunuzi ili waweze kuja kununua bidhaa hizi.

Magari mingi ambazo ziko hapa. Watu wamekuja na kutumia magari hizi kuabiri. Wamekuja kazi alafu wameweka hapa ili baadaye wakuje tena waendeshe kuendelea na safari yao.

Magari mengi ambayo imepangwa hapa, vingine ni nyeusi vingine ni nyeupe. Hii ina maana kwamba magari hizi zimeletwa hapa ili kuuziwa watu ambao wanataka kununua ili waweze kutumia kuendeleza biashara zao ama watumie kuabiri wanapoenda kazini.

Pesa mingi ambazo ni noti ya elfu moja. Ni shilingi elfu nne. Hii inaonekana kwamba mtu ameweka hapa ili kuweka mikakati ambazo atatumia pesa hizi kununua chakula ama aweze kutumia kwa mambo mengine.

Magari mingi ambazo zimepagwa. Kuna gari moja kubwa ambazo zinabeba magari hizi ziende mahali ambapo zinaenda kuuzwa ili mnunuaji anunue na kuendesha kila siku ama ata kutumia kufanya biashara yake.

Sokoni ambapo bidhaa mingi sana vinauzwa, kama vile nyanya ,mahindi na viazi vitamu. Kuna watu ambao wanauza bidhaa hizi wakigonja wanunuzi wakuje wawapee pesa ili waweze kuendeleza biashara.

Watu wawili ambao wamesimama kando yao ni gari kubwa ambalo ni jipya. Wanaonekana kuweka petroli kwenye gari hili ili waweze kutumia kuabiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Sokoni ambapo bidhaa mingi zinauzwa, hasa matunda kama vile ndizi, nyanya, na maembe. Watu wanakuja kununua matunda hizi kwa sababu zinasaidia katika miili zetu, huku wauzaji wanauza ili waweze kupata pesa.

Sokoni ambapo watu ni wengi kuna wale ambao wamekuja kununua bidhaa huku kuna wale wamekuja ili waweze kuuza bidhaa kwa nia ya kupata pesa ili kuongeza biashara yao.

Magari ambazo zimepangwa hapa ili kubeba abiria hii inaonekana labda kwamba kulikuwa na sherehe mle watu wakatumia magari haya kuabiri ili wafike hapa mapema.

Bidhaa hizi ambazo watu wanatumia kama chakula. Kuna nyanya, kuna viazi vitamu na tena kuna mapera na hata kuna pilipili, watu wanakuja kununua ili ziongeze ladha kwa chakula yao. Huku mkulima analeta ili aweze kuuzia wale watu ambao hawana chakula hizi.

Nyama mingi sana za wanyama ambazo watu wanaleta wanyama wao ili waweze kuchinjia watu waweze kupata nyama waende wakule. Watu wanafanya tena biashara hapa ili waweze kupata pesa.

Samaki ambazo zimekauka hapa. Mvuvi anavua samaki zake ili aweze kuweka kwenye jua zikauke, na baadaye mtu anakuja kuchemsha ili aweze kuuzia watu wakule kama chakula.

Sokoni ambapo vifaa mingi sana kama vile nyanya, maembe na matunda mengi zinauzwa. Apa kuna wanunuzi wanakuja kuchagua yale ambazo ni mazuri ili anunue. Pia wauzaji wanauza kwa nia ya kupata pesa.

Magari mengi ambazo zimepangwa hapa kwa utaratibu. Hii ina maana kwamba, watu wanauza magari haya, wanunuzi wanakuja ili wanunue magari haya ili wapitie wanapoenda kazini.

Magari mingi ambazo ziko kwenye gari moja ambalo ni kubwa juu. Zinabebwa kutoka mahali ambazo zinanunuliwa hadi mahali ambazo wateja wanaweza kuja kupata na kununua waweze kuendesha.

Gari kubwa ambalo aina ya G Wagon linatumika na watu kuabiri kueda mahali moja hadi pengine ama mtu anaaza kufanya biashara yake ya kubeba vitu zake kutoka mahali moja hadi vingine akaede akauze.

Mtu ambaye anatumia simu ya kushika, kuna mahali ambao imeandikwa tuma pesa. Mtu anaweza kutuma pesa hapa ama ukitaka kutoa pesa kuna mahali imeandika kwamba unaeza toa pesa hapa.

Hili ni gari kubwa ambapo inabebea abiria wengi sana wanapotaka kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyengine. Imeletwa hapa ili kusafishwa maanake usafi unafaa udumishwe kila wakati.